Mwalimu au mlezi anacheza na watoto wawili wadogo mezani, wote wamejikita katika kujenga na vitalu vya kuchezea vya rangi mbalimbali. Blue na njano zikionekana wazi.